Simba mara nyingi huwa mnyama hatari sana kwa sababu huwa hukula wanyama wengine au binadamu wanaotembea kwa hivyo mara nyingi hua nafungiwa mahali ambapo hawezi kuwafikia wanayma wengine au binadamu wanaotembea.

Katika kituo cha usafiri au steni huwa kuna magari ya aina mbalimbali na katika magari hayo huwa kuna mabango yaliwekelewa juu ya magari hayo, kuonyesha sehemu mbalimbali ,mahali magari hayo yanaelekea ili watu waweze kupanda kwa urahisi magari hayo.

Mjini mna shughuli za aina nyingi sana, na huwa kuna watu wa magari madogo, kuna watu wa mabasi madogo, na kuna pia watu wanaotembea kwa miguu. Katika mji pia kuna majumba makubwa makubwa ambayo ni maofisi ya kufanya shughuli za aina mbalimbali.

Katika vituo vingi vya kubeba abiria kuna watu ambao husimama na mabango ya kuonyesha sehemu mbalimbali ambapo magari yanaelekea na pia pesa ambazo zinastahili kulipa kuenda sehemu mbalimbali hizo. Pia huwa kuna makanga wanaosimama katika magari ili kuelekeza abiria kuabiri magari hayo.

Watu wa jiji wengi hupenda kutumia mabasi ndogo katika usafiri wao kwa kuwa basi madogo ni rahizi kusafiri na pia kuna wale ambayo wanaosimama na kuonyesha pei na pale ambapo basi ndogo ambapo linapoelekea ili iwe rahizi kwa abiria kuabiri mabasi hayo kwa hivyo watu hupenda kutumia mabasi hayo kwa hurahizi.

Mabasi madogo kwa kawaida huwa na mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambako wanakoelekea na pia huwa na watu ambao wapo hapo nje wanaoita abiria na kuwaelekeza katika gari ambalo watakalo ingia ili wasafiri kwa usalama.

Mabasi madogo ambayo hufanya matatu yanapo endelea kusafiri huwa makanga husimama kwa mlango na kuiliza wale ambao walioko barabarani kama wanaelekea ambapo waeleke waweze kuingia katika basi hilo waweze kusafiri kwa pamoja.

Hiki ni kituo cha magari ambapo kuna mabango ya aina mbalimbali. Kuna mabango ya kuonyesha maduka, na pia kuna mabango ya kuonyesha sehemu mbalimbali ambapo magari yanelekea, ili iwerahisi kwa abiria kuabiri gari ambalo linaelekea wanapoelekea kwa usalama.

Katika barabara kuu huwa kuna msongamano hali ya juu sana kwa sababu huwa na magari mengi na pia huwa na watu ambao wanatembea kwa miguu ,kwa sababu magari hayo mengi huwa ni ya abiria na mengine ni yale yanayosafirisha mizigo kwenda sehemu mbalimbali.

Mitungi mikubwa uweza kusaidia katika uhifadhi wa maji mengi kwa matumizi ya baadaye na pia uweza kusaidia vyema katika usambazaji mwema wa maji kwa kutumia mabomba ambayo yanauganishwa kwa pamoja katika kusafirisha maji kwa vyumba mbalimbali.